Ni gari jeupe la aina ya SUV yaani sport utility vehicle ikiwa limeegeshwa ndani ya jengo. Linaonekana kama chumba cha maonyesho ya magari ama showroom . Gari hili lina muundo wa kisasa na maguurudumu makubwa ya aloi.

Maegesho makubwa ya magari, yalio jaa magari mengi ya aina, rangi tofauti, magari hayo yamepangwa, kwa mstari mrefu, jambo linalo onyesha kuwa, huenda ni kiwanda cha magari, uwanja wa kuuza magari, au bandari ambapo magari yanatolewa, kwa kutoka nchi za nje.

Ni duka la sanaa na ufundi wa mikono ambalo lina bidhaa nyingi na za aina mbalimbali. Bidhaa hizo ambazo nyingi zimetengenezwa kwa mbao ni pamoja na sanamu za wanyama na binadamu.

Ni safu ndefu ya magari mapya au yaliyotumika kidogo yakiwa yameegshwa. Magari hayo ni ya chapa ya Lexus kama inavyoonekana kwenye muundo wa grili zao.

Nitangazo la bimba kutoka kampuni ya Kenya Orient ujumbe mkuu ni kwamba unaweza kupata bima kwa urahisi ukitumia simu ya mkono. Tangazo linaonyesha mkono wa mtu akishika simu yenye programu inayoonyesha bidhaa za bima.

Ni soko la wazi kuna vibanda kadhaa vilivyotengenezwa kwa mbao na mabati . Katika kibanda cha mbele mananasi kadhaa yamening'inizwa kutoka kwenye paa na mahindi na matunda mengine yamewekwa juu ya meza.

Ni soko au duka la nguo za mitumba, kuna kundi kubwa la nguo labda zikiwa zimetandikwa au kuwekwa kwa rondo, chini na kwenye vibanda njia ya katikati inaonekana nyembamba.

Ni dollar la Kenya la shilingi elfu moja, likiwa limeshikwa na mkono, hili ni mojawapo ya noti mpya za pesa ya Kenya, zinazoonyesha KICC yaani Kenyatta International Convention Center.

Ni tangazo la bima ya nyumba, yaani Home Insurance kutoka kampuni ya Letshego, inaonyesha mfano wa nyumba ndogo iliofunikwa na kofia kubwa nyekundu ilisufi ikionyesha thana ya ulinzi na usalama.

Ni safu ya magari hasa ya aina ya Mitsubishi. Yakiwa yameegeshwa ndani ya karakana au jengo. Magari hayo yamepangwa kwa mstari yakitazama mbele. Magari yanaonekana kuwa katika hali nzuri.

Ni bidhaa za sokoni zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao. Kushoto kuna lundo la viazi mliiko. Katikati kuna lundo la vitunguu vyekundu, na kulia kuna lundo la nyanya zimeiva.

Maegesho ya magari yaliyojaa aina tofauti za magari ikiwemo Ford master ya rangi ya samawati na gari jingine la michezo la rangi ya chungwa . Sehemu hiyo ina paa za kivuli au vifuniko kusaidia kulinda magari yasipigwe na jua moja kwa moja.

Ni kundi kubwa la vikapu vidogo vilivyofungwa kwa mikono vikiwa vimetengenezwa kwa nyuzi au majani ya rangi tofauti baadhi vya vikapu ni vya rangi asili huku vingine vina rangi mbali mbali kama vile nyekundu, bluu na njano.

Ni gari aina ya SUV nyeusi ambalo linaonekana kuwa Infinite Qx themanini. Likiwa limewekwa ndani ya chumba chenye sakafu nyeupe na kung'aa

NI soko la wazi ambapo wajuuzi wanauza matunda na mboga nyingi zilizopangwa chini. Kuna rundo la machungwa ,limau ,nyanya, parachichi na matunda mengine.

Ni duka la wazi, la mboga na matunda, bidhaa mbali mbai zinaonekana zikipangwa kwenye meza, na ndani ya masanduku, kuna rundo, la viazi, karoti, nyanya, mahindi, na ndizi zilizo tundikwa juu.

Ni rundo kubwa la soksi zenye rangi na michoro mbali mbali, zilizowekwa kwenye chombo kinachoonekana kama meza yenye wavu wa chuma, soksi hizo zimejaa hadi kufurika.

Ni soko la matunda lenye shuguli nyingi, kuna matunda mengi ya aina tofauti yaliyopangwa kwenye vibanda ikiwemo, maembe, machungwa, ndimu na ndizi.

Ni rundu la maboga, ya aina mbali mbali, sehemu ya juu, ina maboga makubwa, mengine ya kiwa, na rangi mchanganyiko, ya kijani, njano, na chungwa.

Ni duka au stoo ya viatu vya kuteleza. Viatu hivi vimepangwa na kuning'inizwa kwa wingi na kuna aina nyingi tofauti ikiwemo viatu vya rangi nyeusi, nyeupe na bluu. Viatu hivyo vinaonekana kuwa vya kubwa mbalimbali.

Ni gari la kale . Gari hili lina rangi ya kijivu na nyeusi na lina muundo wa zamani. Likiwa na mataa makubwa mawili mbele na viti vya wazi. Limesimama kwenye barabara ya mawe.

Ni magari mawili meupe ya michezo. Yakiwa yameegeshwa karibu na jengo. Gari lililo karibu zaidi linaonekana kuwa Ford Master, huku lile lililo nyuma yake, likionekana kuwa Dodge Challenger.

Ni duka ndogo la wazi au kibanda kinachouza vito na mapambo kuna mikufu na bangili nyingi zikiwemo za shanga zikiningi'nia au kupangwa kwenye meza.

Ni soko la jumla la nyanya ambapo mwanaume mmoja anachagua au anapanga nyanya nyingi zilizowekwa kwenye masanduku ya mbao. Kuna masanduku mengi yamejaa nyanya na yamewekwa chini.

Ni duka la maziwa linalochulikana kama Kieni dairy products, duka hili pia lina bango la tangazo la kampuni ya highridge kuna mteja mmoja amesimama dirishani akihudumiwa.

Ni eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi ya aina tofauti, magari mengi ni ya abiria, lakini kuna pia magari ya kubeba mizigo au vani baadhi ya magari yanaonekana kuwa mapya, yakiwa yameegeshwa kwa njia isio rasmi.

Ni soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali hasa nguo. Watu kadhaa wanaonekana, baadhi wakiuza na wengine wakinunua. Kuna meza zilizojaa lundo la nguo, na nguo zingine zimening'inizwa juu.

Ni gari la aina ya Subaru Forester . Limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hili lina rangi ya kijivu na lina magurudumu ya kisasa. Bali na gari hilo, kuna miti mirefu na gari jingine upande wa kulia wa picha.

Ni watu wengi wakichagua nguo zilizo mwagwa chini kwenye rundo kubwa, katika kile kinachoonekana kuwa soko la mitumba, nguo hizo ni za aina tofauti na watu wanaonekana wakichagua kwa makini .

Ni rundo la noti za pesa za Kenya noti hizi ni za thamani ya shilingi mia moja, kwenye noti hizi kuna picha ya Rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta, na zimetengenezwa na benki kuu ya Kenya.

Ni simu mahiri ikiwa inatumika mtu anatumia kidole chake kugusa skrini ya simu, kwenye skrini kuna orodha ya menu ya mpesa ambayo ni ya huduma ya fedha simu inayotumiwa sana Kenya.

Duka la viatu, labda mitumba au viatu vilivyo tumika kidogo sokoni. Kuna aina nyingine za viatu, ikiwemo buti ndefu na viatu vya michezo, vikiwa vimepangwa kwenye meza.

Ni tangazo ya bima la gari kutoka kwa kampuni za Imama Insurance na My cover. Bima hio ina gharamu shilini elfu saba mia tano sabini na nne kwa mwaka.

Ni vikundi la magari yaliyopangwa kwenye maegesho. Magari mengi ni aina ya suv na yanaonekana kwa mapya na yanauzwa. Kuna Toyota Land Cruiser Prado kadhaa za rangi nyeusi na nyeupe.

Ni kibanda cha kuuza shanga na mapambo asili ambacho kimejengwa kwa mbao na bati. Bidhaa mbalimbali zikiwemo mkufu, bangili na mikanda ya shanga zimepangwa kwa utaratibu kwa ajili ya wateja.

Ni duka la viatu au asili au sandali za kimasai. Mwanaume mmoja amesimama akichagua viatu ambavyo vimewekwa kwa utaratibu kwenye ukuta wa duka. Viatu hivi vina shayanga za rangi mbalimbali.

Ni savu ya magari mapya yaliyopangwa vizuri nje. Magari hayo yanaonekana kuwa ya Aina tofauti, labda yakiwa katika eneo la maonyesho ya magari au kwenye uwanja wa ku park magari.

Ni soko wazi lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kuwa katika nchi za Afrika Mashariki labda Kenya. Kuna aina nyingi za matunda na mboga zilizopangwa chini au kwenye meza ikiwemo ndizi, nyanya, viazi vitamu, mahindi na limau.

Ni eneo kubwa la maegesho, lililojaa magari mengi, mapya ambaye yaliyotumika kidogo. Magari hayo yamepangwa katika safu ndefu, chini ya anga yenye mawingu. Magari mengi, yana rangi nyeupe au nyeusi.

Ni duka la maziwa linaloitwa Mount kenya Milk Depot , wateja wanaonekana wakihudumiwa mlangoni, mbele ya duka kuna mwanamke aliyeketi kwenye ngazi akitumia simu yake.

Ni mwanaume mmoja mchuuzi wa magari akihudumia wanandoa. Anaonyesha kitu kwenye kompyuta ndogo ya mkono labda akiwaelezea maelezo ya gari au makubaliano ya ununuzi.

Ni kibanda cha biashara cha mpesa huduma ya simu za mkononi ya kenya kibanda hicho kimejengwa kwa chuma na kimepakwa rangi ya kijani kwenye mlango wa kibanda hicho kuna maandishi makubwa nyepesi yaliyo andikwa mpesa.

NI bidhaa za mboga mboga zilizopangwa kwa ajili ya kuuza labda kwenye soko au duka ndogo la barabara . Sehemu ya juu ina ndoo kadhaa za plastiki zilizojazwa viazi.

Ni mkono wa mtu ukiwa umewekwa juu ya noti kadhaa za pesa za Kenya, kuna noti ya shilingi mia mbili juu kabisa, chini yake kuna noti nyingine za shilingi hamsini na noti nyingine za rangi tofauti.

Ni wateja kadhaa wakiwa kwenye duka la wakala wa mpesa. Wanangoja huduma au wanafanya miamala kama vile kutuma, kutoa au kuweka pesa.

Ni tangazo la bima ya afya kutoka kampuni ya Jubilee Health Insurance tangazo hilo linalitoacs cover bora medical cover na linajumuisha maitaji ya kulazwa hospitalini.

Ni tangazo la biashara ya afya kutoka kampuni ya Jubilee Health Insuarance, inatangaza bidhaa mpya inayoitwa cover bora medical cover tangazo hiyo inaonyesha mwanamke mwenye tabasamu.

Ni ndani ya duka la kuuza magari. Magari kadhaa yanaonekana mapya yameegeshwa kwa mpangilio mzuri. Rangi ya magari hayo ni pamoja na nyeupe, dhahabu na nyekundu.

Ni bango la matangazo ya bima ya afya kutoka kwa kampuni inayoitwa Anziano Insurance Agency . Bango linaonyesha sehemu ya juu yenye maandishi 'Bima ya afya ya gharama nafuu.'